Vifaa vya kiteknolojia ambavyo vinatumiwa kubadilisha miyale ya jua kugeuka kuwa stima. Pia vinatumika kusambaza stima kutoka kituo kikuu kwenda kwenye laini za stima na kufika hadi manyumbani yetu.

Kituo cha umeme chenye miundo mikubwa ya chuma inayotumika kusafirisha umeme pamoja na transfoma na vifaa vingine vya umeme. Kuna ngouzo nyingi za chuma zinazounga mkono nyaya za umeme. Mandhari ni ya nje na anga ni ya samawati. Kituo hiki ni muhimu sana kwa usambazaji wa umeme katiaka eneo hili.

Mandhari ya milima ya Kenya ambapo miondo mikuu ya kusafirisha umeme inapita juu ya ardhi. Nguzo ndefu za chuma zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya za umeme zinazoelekea mbali. Milima imefunikwa na mimea ya kijani na sehemu zenye udongo mwekundu zikionyesha utofauti wa mazingira.

Nyumba zenye mabati ya rangi ya kijani, na hutumiwa kama vituo vya umeme, hapa ndio fundi wa stima hupunguza au kuongeza kiwango cha, umeme, ili iwe salama na bora kwa usafirishaji, na matumizi.

Wafanyakazi wawili wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme au mawasiliano. Mmoja wa wafanyakazi amepanda ngazi ya rangi machungwa, akiwa amevaa sara ya samawati na kofia ngumu ya nyeupe. Anafanya kazi juu ya nguzo karibu na mti. Mfanyakazi mwingine amesimama chini pia na sare inayofanana .Nguzo ni ya mbao na ina nyaya.

Vtuo vya umeme ni sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme. Ambapo umeme wa msongo wa juu kutoka kwa mitambo ya kuzalisha umeme, hubadilishwa kwa msongo wa chini, unaofaa kwa matumizi ya viwanda, biashara na majumbani.

Nara mrefu wa chuma unaotumika kusafirisha umeme ukiwa umejengwa katika eneo lenye miti na nyasi. Mnara huu una muundo wa kimiani unaoundwa na vyuma vingi vilivyounganishwa kwa pembe tofauti ukionyehsa nguvu na udhabiti wake. Juu ya mnara kuna waya nene zinazopita ambazo ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Mandhari ya eneo la Kijiothamalia, ambapo mitambo mbalimbali inatoa mvuke mwingi angani, dhidi ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Mitambo hii imejengwa katika eneo lenye mimea mingi ya kijani, miti na vichaka, na kuna vilima kwa umbali. Mvuke ni mwingi sana, na unapanda juu angani ukienea.

Mandhari, ya jiji la Nairobi Kenya kutoka juu. Jiji lina majengo mengi marefu, ikiwa ni pamoja na majengo ya kisasa, yenye maumbo ya kipekee. Kuna jengo refu, lenye umbo inayotambulika, kama kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta. Majengo mengine yana rangi tofauti, ikiwa pamoja na, nyekundu na kahawia.

Familia ya tembo wa kiafrika katika makazi yao asili. Tembo wazima kadhaa ,ambao kwa ukubwa wao mkubwa na masikio yao yanapepea wanatawala eneo hili. Ngozi yao iliokunjama ina rangi ya udongo ikiwasaidia kujificha vizuri katika mazingira yao. Pembe zao ndefu zilizopinda zinaonekana wazi, ishara ya ukuu na umri.

Eneo la nje lenye miti mingi, kama vile bustani au mbuga. Kuna njia iliyotengenezwa kwa mawe ambayo inapita katikati ya eneo hilo. Miti mirefu ina matawi mengi na majani ya kijani. Kuna uzio ambao umezunguka sehemu hii, na watu watatu wanatembea. Wawili wamevalia nguo za maua ya samawati, na mtoto amevalia shati ya rangi nyekundu.

Mtoto mchanga aliyevalia rinda la nyeupe na samawati ameshikilia mche wa mti, anaonekana kufikiria sana. Kumzunguka kuna watu wengi ambao wako kwa shughuli za kupanda miti. Wengine wameinama na kuweka yao mchangani.

Mwanaume mmoja ameketi juu ya mtungi wa njano. Ni wa asili ya kiafrika, amevaa shati jeusi. Anashika bomba, iliyounganishwa na maji yanayotiririka. Karibu naye kuna chupa kadhaa za plastiki, na mitungi ya njano. Nyuma yake kuna eneo lenye maji machafu. Watu wengine wako mbali kidogo.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo ambalo ni kijiji au makaazi ya watu. Wengi wa watu hawa wamevaa mavazi ya kitamaduni yanayojulikana kama shuka, ambayo ni nguo nyekundu yenye miraba mieusi na wengine wameongeza rangi nyingine kama vile samawati na njano. Wanaume wengi wameshika fimbo ndefu ambayo ni sehemu ya mavazi yao ya kawaida.

Twiga amesimama katika msitu, ana rangi zinazopendeza za hudhurungi na nyeupe. Mkia wake una nywele zenye nyeusi amesimama kwa nyasi za rangi ya kijani, shingo yake refu na hivi vyote ndio hutumiwa kumtambulisha twiga.

Kunda la pundamilia sita wakiwa wamesimama au wanatembea kwenye Barabara ya vumbi, inayopita katika eneo la wazi lenye nyasi fupi na miti michache kwa umbali. Pundamilia Hawa Wana mistari nyeusi na nyeupe inayowasaidia kujificha kwenye mazingira Yao ya asili. Wengine wametazama upande mmoja wa barabara na wengine wanaelekea upande mwingine.

Mandhari ya kipekee inayochanganya wanyama pori na mandhari ya kisasa ya mji. Katika sehemu ya mbele, pundamilia wawili ambao wana manyoya yenye mistari nyeusi na nyeupe, inayowasaidia kujificha kwenye mazingira wapo. Pundamilia hawa wala nyasi kavu kwenye eneo la savannah au nyanda za malisho. Nyuma ya pundamilia kuna mandhari ya mji mkuu wa Nairobi Kenya ambayo iko kwa umbali.

Eneo lililojaa maji ya matope. Kando yake kuna watu waliovalia shati za rangi ya samawati wanaosafisha na kuokota taka. Nyuma yao kuna nyumba ndogo ndogo ambazo zimeundwa na mabati, ambayo mengine yamebadilika rangi kutokana na kupatana na maji.

Ndovu mdogo akila matawi yenye majani mabichi. Ndovu huyu ana rangi ya udongo na ngozi mikono mingi. Ana pembe ndogo ambazo hazijakua vizuri na pia inatumika kushika matawi na kuyaingiza mdomoni. Ndovu amesimama kwenye ardhi yenye udongo mwekundu na changarawe.

Njia iliyonyooka ya udongo ikipita katikati ya msitu mnene au bustani kubwa. Miti mirefu yenye majani mengi ya kijani inasimama pande zote mbili za njia na matawi yake yanaungana juu na kutengeneza kama dari ya asili. Kuna watu wachache ambao wanatembea kwa mbali kwenye njia hii.

Mnyama huyu ana manyoya yenye rangi ya kahawia na madoa meusi ambayo msaidia kujificha katika mazingira yake ya nyasi, amesimama katika eneo la nyasi, akionyesha mwili wake wenye nguvu, na mkao wake wa tahadhari. Fisi madoadoa wanajulikana kwa uwezo wao wa kuwinda na pia kula mizoga na wana jukumu muhimu katika usawa wa mazingira.

Msichana mwenye nywele nyeusi na rinda la rangi ya samawati na nyeupe ametandika kitambaa cheupe huku akiwekea matunda ya stroberi. Kando yake kuna mti mkubwa ulio na matawi mengi. Eneo linalozunguka lina nyasi iliyotunzwa na linapendeza sana.

Ndege mwenye manyoya, ya rangi nyeupe amesimama majini, ana miguu yenye rangi ya nyekundu pamoja na mdomo wake, ulio na rangi ya nyekundu na nyeusi, anaonekana kuangalia maji kama amengoja kitu, anajulikana kula samaki wadogo.

Kobe wawili ambao wako kando ya maji wana magamba ya rangi ya kijivu iliyokolea yenye michoro ya mistari mieupe. Wana miguu mifupi na miili iliyofunikwa na magamba magumu.

Kifaru ni mmoja wa wanyama wakubwa na wanaovutia sana hapa Afrika, kifaru huyu amesimama katika mazingira ya asili yenye miti mingi na mimea ya kijani kibichi, ngozi yake ina rangi ya kijivu na kahawia, na ana pembe mbili kwenye pua yake ambazo ni sifa yake bainifu, kifaru ana nguvu na mwenye misuli akitembea kwa uhuru katika makaazi yake.

Mtu aliyevalia kaptula na shati anakimbia katika barabara ya mchanga, ambayo imezungukwa na miti mingi pande zote. Sakafuni kuna matawi mengi yaliyoanguka. Mazingira haya yanaonekana kuwa yenye utulivu.

Mwanga unaingia kutoka juu kuangazia tunda na majani. Mti una majani mengi ya kijani kibichi; yanayotawanyika kila upande yakifunika sehemu kubwa. Tunda ni la rangi ya manjano iliyokolea na matawi ni ya kijani kibichi.

Eneo la ujenzi mkubwa labda ni ujenzi wa daraja au bwawa. Wafanyakazi kadhaa wamevaa kofia ngumu za samawati na sare wakifanya kazi kwenye muundo mrefu wa zege ulioimarishwa na chuma. Kuna vifaa vingi vya ujenzi ikiwa ni pamoja na korogo ya rangi ya njano na vifaa vingine ambavyo vinaweza kutumiwa kwa ajili ya kuchimba au kusafirisha vifaa.

Mijusi ni wanyama wa jamii ya reptile wanaopatikana katika sehemu mbalimbali duniani; ikiwa ni pamoja na misitu, savana na maeneo ya jangwa. Wana ngozi yenye magamba, miguu minne na mara nyingi huweza kupasua au kuachilia sehemu ya mkia wao kama njia ya kujilinda dhidi ya maadui.

Kundi la tembo wadogo, wakinywa maji kutoka kwenye chombo cha samawati kilichowekwa chini. Tembo hawa wana rangi ya udongo, kutokana na kucheza na vumbi au matope. Wana maskio makubwa na sura za kupendeza wanapojaribu kufikia maji kwa mikonga yao midogo. Nyuma yao watu wazima wachache wamesimama wakiwatazama tembo hawa.

Mwanaume aliyevalia koti la rangi ya kijani ameshikilia chupa ya maziwa, mdomoni mwa ndovu mdogo, huku akishikilia pua la mnyama huyo, na mkono huo mwingine. Nyuma yao kuna ndovu wengine wanaolishwa kama huyu. Pembeni kuna watu wanaotazama shughuli hii.

Ngoma za kiafrika ni sehemu muhimu ya utamaduni wa bara hili, zikichanganya midundo ya ngoma na miondoko ya kuvutia. Katika Kenya, ngoma huchezwa kwa mavazi ya kitamaduni, yanayoakisi jamii mbalimbali kama vile wamasai, wakamba na wagiriama.

Chui mnyama mkubwa jamii ya paka mwenye manyoya yenye madoadoa meusi yaliyozugukwa na rangi ya kahawia akipumzika kwenye nyasi au majani makavu. Chui huyu amejilaza chini huku kichwa chake kikiwa kimeinuliwa kidogo na macho yake yakiwa yamefungwa au yamelegea labda akipumzika au akisubiri mawindo.

Tai ni ndege wanaojulikana kwa uwezo wao wa kukula mizoga na kusaidia kusafisha mazingira. Karibu na maji tai huweza kuonekana wakikusanyika kwenye mabao au juu ya mti wakitazama mawindo au kusubiri mabaki ya wanyama waliokufa.

Wanafunzi waliovalia sare za shule za rangi ya kijani, na kaptula za rangi ya kijivu wanafurahia. Wameshikilia vifaa vya kutia maji, na mbele yao kuna shimo la kupanda mti. Kando yao kuna mche unaongoja kupandwa.

Eneo la makazi duni lenye uchafu mwingi na plastiki na taka zote zilizotupwa kando ya mtaro wa maji machafu. Nguruwe wawili wanaonekana wakitafuta chakula miongoni mwa taka hizo. Mazingira haya yanaoyesha changa moto ya usafi, uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya binadamu na wanyama.

Kundi la watu wakiwa wamesimama nje katika eneo la kijiji, wengi wao wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi nyekundu, samawati, manjano na nyeusi, ambayo ni maarufu kwa kabila la Maasai, wanawake wamevaa shanga nyingi shingoni, na masikioni, wanaume wawili wameruka juu wakionyesha sehemu ya ngoma ya kitamaduni, wengine wamesimama, wakiangalia au wakiongea.

Mfanyakazi aliyevaa vazi ya kazi ya rangi ya samarati na kofia ya usalama ya manjano, anafunga au kukagua bomba kubwa la maji. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa mifumo ya usambazaji wa maji au mabomba ya majitaka. Watu wengine waliovaa mavazi ya kazi wamesimama karibu wakishiriki au kushuhudia kazi inayoendelea.

Mandhari ya kuvutia, yenye mwili wa maji katikati ukiyakisi mwangaza wa jua chini ya anga ya bluu, yenye mawingu machache . Kando ya maji kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti mirefu inayosimama kwa fahari, ikitoa kivuli cha asili.

Gunia ya rangi ya kijani na mistari meupe iliyojaa taka mbali mbali, ikiwa imening'inizwa kwenye mizani ya chuma enye uso mwekundu. Taka zilizomo ndani ya mfuko ni mchanganyiko wa vifaa mbali mbali ikiwa ni pamoja na plastiki, karatasi na vifaa vingine visivyooza haraka. Nyuma ya mfuko kuna rundo kubwa la taka zilizochambuliwa au ambazo hazichambuliwa zikiwa zimewekwa juu ya ardhi.

Majengo kadhaa yenye usanifu wa kipekee yakichanganya mbao na matofali na paa zilizoekwa kwa rangi ya udongo. Majengo haya yamezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili yaliyotunzwa vizuri. Mbele ya majengo kuna ziwa au bwawa kubwa lenye maji matulivu.

Mtu ananyosha mkono wake kupita kwenye kizuizi ili amguse simba jike. Mazingira haya yanaonekana kuwa kama ya wanyama waliowekwa kizuizini na hivyo basi wanaweza kuingiliana na watu bila shida. Vinginevyo, wanyama wa mwitu hawangeweza kushikwa hivo.

Watu waliovaa sare ya kuwatofautisha za rangi ya kijani wako kazini. Wanachimba shimo kwenye ardhi ili waweze kupanda mimea waliyoshika. Mimea na miti hii itatumika kulinda na kurembesha mazingira.

Tukio la upandaji miti katika eneo la wazi na lenye udongo wa rangi ya kahawia. Msichana mdogo aliyevaa rinda refu la rangi ya samawati iliyochanganyika na nyeupe na ameshikilia mche wa mti mikononi mwake huku uso wake ukiwa na hisia za tahadhari au mshangao.

Simba wa jike akionyesha meno yake na ulimi wake. Simba ana manyoa ya rangi ya kahawia na manjano na anaonekana kuwa na hasira au anajaribu kuonya. Mandhari ni ya miti na mimea mingine nyuma yake ambayo inaweza kuwa katika mbuga ya wanyama hapa Kenya.

Mfereji mrefu na mwembamba umechimbwa ardhini ukiwa umejaa maji. Kuta za mifereji zimetegenezwa kwa udongo na mawe. Maji yaliyomo ndani ni machafu au yenye matope. Mandhari ni ya eneo la ujenzi au shambani ambapo mfereji unatumiwa kwa umwangiliaji. .

Chui ni mmoja wa wanyama wazuri na werevu sana wanaopatikana katika mbuga zetu hapa Kenya. Chui ameinama karibu na maji, labda akijiandaa kunywa au kuwinda. Manyoya yake yana rangi ya manjano yenye madoa ambayo humsaidia kujificha vizuri katika mazingira yake ya nyasi na miti. Macho yake makali na yanatazama moja kwa moja yakionyesha umakini wake.

Mandhari tulivu ya mto au ziwa katika mazingira ya miji. Daraja la miguu la rangi ya kijani linavuka maji na watu wachache wanatembea juu yake. Chini ya daraja kuna boti ndogo la rangi ya samawati na nyekundu ambayo ni ya kukodisha kwa ajili ya burudani na mtu mmoja ameketi ndani yake. Pande zote za maji kuna miti na majani mengi ya kijani yakionyesha uwepo wa mazingira ya asili ndani ya mji.

Mtu aliyebeba gunia lililojaa vitu mgongoni na ndoo mkononi anaonekana kutembea eneo lililo na maji mengi. Amevalia nguo nyeusi na miguuni mwake amevalia viatu vya kukanyaga matope. Nyuma na kando yake, kuna nyumba za mabati ambazo zimegeuka rangi kutokana na kupatana na maji ya mvua.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini iliyojaa magari watu na pikipiki. Kuna mabasi mawili yanayoonekana wazi, moja likiwa na neno veteran na lingine likiwa na maandishi mengine. Magari mengine yako nyuma yakisonga mbele barabarani. Kundi kubwa la watu linatembea barabarani, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kawaida.

Basi la abiria ambalo ni aina ya matatu na rangi yake ya samawati na njano limesimama pembeni mwa barabara. Abiria kadhaa ambao ni watu wazima wanashuka au wanapanda basi. Mmoja wa abiria ni mwanamke amevaa blausi ya rangi ya zambarau na suruali nyeupe. Karibu naye kuna mwanaume amevaa shati leupe lenye mistari na suruali nyeusi.

Eneo la barabara au kituo cha usafiri kama vile kituo cha basi ambapo mabasi kadhaa yameegeshwa. Basi moja lina rangi ya samawati na kijani na lina namba iliyoandikwa upande wake.

Makondakta wawili wa kike wamesimama katika stesheni ya mabasi huku moja ameshikilia kibao kuonyesha mahali basi lao litasimama barabarani. Hii inasaidia wanaotafuta magari ya kuelekea maeneo tofauti.

Mtaa wenye shughuli nyingi kama kituo cha basi au soko ambapo watu kadhaa wanatembea na kusimama. Mabango makubwa yenye maandishi yako upande wa kushoto yakionyesha matangazo au maelekezo ya usafiri.

Mkutano wa makonductor pale kazini, huku wengine wakingoja mabiria na wengine wameshikilia vibao vya kuonesha vituo vyao vya kusimama katika safari. Makondakta wamevalia sare zinazowatambulisha virahisi kulingana na basi zao.

Mji mkuu, ulio na majumba mengi marefu, yaliyo na maofisi na manyumba mengi, na kando yazo kuna mabarabara yaliyo na shughuli nyingi, za magari na watu ambao wako katika harakati zao.

Kituo cha mabasi hapa kenya, ambapo basi la rangi ya samawati lililoandikwa Isuzu limesimama likisubiri abiria au likishusha watu. Watu wamesiamama kando ya barabara wengine wakisubiri basi na wengine wakitembea, pia kuna matangazo mbalimbali yamebandikwa kwenye nguzo karibu na kituo. Barabara ni mbovu. Mandhari ni ya shuguli za usafirishaji wa umma katika mji.

Watu waliovalia sare ya zambarau wanaonekana wamesimama kando ya basi la abiria ambalo limeegeshwa eneo la wazi lenye ardhi na lami. Gari hili ni la rangi ya fedha na lina madirisha meusi. Upande wa mlango wa dereva kuna vibandiko au nembo mbili, moja ikiwa ya rangi ya samawati na nyekundu. Gari lina magurudumu manne yenye matairi meusi.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya. Mabasi ya matatu yamepakiwa abiria, yakiwa na rangi mbalimbali na michoro ya kuvutia. Abiria wengi wanasubiri kupanda au kushuka kutoka kwa matatu haya. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na kuvuka barabara. Pia maafisa wa polisi au usalama wamevaa sare zao za rangi ya kijani na njano wakisimamia usalama na trafiki.

Basi la abiria la kampuni ya KBS limesimama pembeni mwa barabara katika mazingira ya mji. Basi hili ni la rangi ya samawati na lina nambari 045 upande wake wa mbele. Kuna watu wachache wanatembea karibu na basi kwenye barabara ya miguu na wengine wako ndani ya basi. Nambari za njia kama 34 na 50 zimebandikwa kwenye sehemu ya juu ya basi.

Barabara yenye magari yanayopita. Barabara ina maji labda ni baada ya mvua. Kuna lori jeupe linaloendeshwa na magari mengine madogo pia yako barabarani. Upande wa barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu ambayo yanaashiria hali ya hewa ya mvua.

Barabara kuu yenye njia nyingi. Ni barabara ya lami na iko na magari kadhaa yanayopita. Basi la abiria la samawati linaonekana upande wa kushoto wa barabara, likiwa linasonga mbele. Kuna bango kubwa la kijani, ambalo liko juu ya barabara, likiwa na maandishi. Upande wa kulia kuna gari jeupe linalosonga mbele.

Barabara ya lami, iliyojengwa pahali palipo na miti mingi pembeni. Barabara imegawanywa mara mbili na zote zinaelekea maeneo tofauti. Ubavuni mmoja kuna nafasi pia ya watu kutembea.

Matatu ambayo ni basi ndogo la abiria linalotumika sana nchini Kenya likiwa limejaa watu na liko katika mtaa wa jiji. Matatu hili lina rangi ya samawati na nyeupe na lina michoro au maandishi mengi. Watu wamejaa ndani ya matatu na wengine wakisimama karibu na mlango.

Daraja kubwa lililojengwa juu ya mto. Daraja hili la zege lenye rangi la kahawia na limechafuka kidogo. Kuna gari jeupe linapita juu ya daraja. Mto unaopita chini ya daraja una rangi la maji ya tope, labda kutokana na mvua au udongo.

Watu wawili wamesimama karibu na basi la abiria. Wote wamevaa sare zinazofanana kama wafanyikazi wa usafiri. Basi lina rangi ya kijani na ni namba arobaini na sita iliyoandikwa juu yake.

Eneo la barabara yenye magari kadhaa. Upande wa kushoto kuna eneo lenye nyasi ya kijani kibichi na miti mirefu yenye majani mingi. Barabara ina lami nyeusi. Kuna magari manne pale. Basi kubwa la rangi ya machungwa na nyeusi, likielekea upande wa kushoto. Nyuma yake kuna gari ndogo ya rangi ya nyekundu.

Matatu za rangi nyingi zinaonekana kupiga mistari barabarani huku zikingojea wateja. Shughuli za biashara kama kusukuma mkokoteni ni njia ya kusaidia wateja ambao wanatumia hizi matatu. Watu pia wanaonekana kungojea hizi matatu ili kuwasafirisha.

Matatu ya rangi ya samawati inaendeshwa chini ya daraja la rangi ya manjano. Daraja hili limeandikwa likionya dhidi ya mwendo kasi. Nembo ya KeNHA iko pande zote za daraja. Mandhari ni ya barabara na watu wachache wamesimama pembeni.

Mabasi mawili yapo barabarani mwa eneo la mji ambapo kuna manyumba ya maghorofa yanayozunguka. Watu wanatembea wakiwa shughuli zao. Basi la mbele limepakwa rangi ya kijani na limebebeshwa mizigo hadi juu yake na kufunikwa na chandarua cha rangi ya kijani.

Konda mmoja jijini Nairobi anatembea kwenye stesheni, akiwa ameshika bango lenye orodha ya vituo vya basi, ambavyo, gari lake linabeba, amevalia koti la nje la rangi ya zambarau, likimfanya aonekane kwa urahisi, katikati ya msongamano wa watu na magari.

Basi ndogo la abiria linalojulikana kama matatu nchini Kenya likiwa limeegezwa barabarani. Matatu hii ina rangi nyingi na michoro ya kuvutia na inaonekana kuwa na matangazo ya biashara upande wake. Abiria kadhaa wako ndani ya basi wakisubiri au wakitaka kushuka. Matatu nyingine inaonekana nyuma yake ikiwa na rangi na michoro zinazofanana.

Barabara kuu yenye magari kadhaa yanapita pamoja na daraja la miguu lililojengwa juu ya barabara hiyo. Daraja la miguu lina rangi ya samawati na nyeupe na lina ngazi zinazoelekea juu kutoka pande zote mbili za barabara. Watu wachache wanatumia daraja hiyo kuvuka. Kando yake kuna barabara ya miguu iliyotegenezwa kwa simiti.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya. Magari mengi yameegeshwa au yanaenda polepole, ikiwa ni pamoja na teksi moja iliyo na alama ya taxi juu ya paa lake. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na kwenye barabara yenyewe. Majengo marefu yenye matangazo mbalimbali yako pande zote za barabara.

Matatu likiwa limepambwa kwa rangi mbalimbali zinazovutia ikiwa ni pamoja na samawati, zambarau na nyekundu pamoja na michoro ya ndege na maandishi kama vile mfalme. Matatu hili limeegezwa pembeni ya barabara na watu kadhaa wamesimama karibu nalo labda wakisubiri kupanda au wameshuka.

Basi la abiria linalojulikana kama Citi Hoppa limesimama pembeni ya barabara. Basi hili lina rangi ya kijani na nyeupe na nambari saba mbili sita kaika upande wake. Watu wengi wanatembea karibu na basi na wengine wakisubiri kupanda. Kuna miti ya mitende upande wa pili wa barabara na majengo yako nyuma.

Matatu mawili yameegeshwa katika stesheni yao. Maandishi yao yanasema kuwa yanaelekea Mombasa. Moja imefungwa na nyingine ikona dereva amesimama mlangoni. Magari yote mawili yamesafishwa ikitayarishwa kwenda safarini.

Matatu ambayo ni basi dogo la abiria linalotumika sana nchini Kenya, likiwa limepambwa kwa rangi ya samawati, nyeupe na zambarau pamoja na michoro ya maua. Matatu hili liko katika mtaa wa jiji. Watu wanatembea kando ya barabara na kuna magari mengine pia.

Eneo lenye shughuli nyingi kama kituo cha mabasi au sehemu ya kusubiri usafiri hapa Kenya. Watu wengi wamesimama na kutembea. Kuna mabasi kadhaa yameegeshwa au yanapita, moja ikiwa namba 32B , iliyoandikwa kwa kubwa. Mitandio mikubwa wenye majani mengi inatoa kivuli kwa watu. Ni siku ya kawaida ya harakati za usafiri katika mji.

Gari la aina ya matatu, limeegezwa katika kituo chake katika mji mkubwa, na linazunguka na manyumba makubwa yenye maghorofa, mlango wake umefunguliwa na unangoja maabiria, kando yake kuna wauzaji wanaouza vitu mbali mbali kama koti, na vitafunio, gunia pia limewekwa kando ya gari hilo.

Eneo la barabara katika mji mkuu ambapo kuna watu wanaotembea katika shughuli zao. Madereva wa boda boda wako harakati za kubeba watu na mizigo. Basi la rangi ya manjano na samawati ya City Hoppa, iko njiani pia kusafirisha watu.

Mandhari ya mtaa wa jiji .Upande wa kushoto kuna jengo lenye mnara mrefu ambalo linaonekana kuwa na muundo wa kipekee. Ukuta mrefu uko kando ya barabara. Watu wachache wanatembea kwenye barabara ya miguu. Upande wa kulia kuna sehemu ya gari na trafiki ikipita.

Mtaa wenye shughuli nyingi kama kituo cha basi au soko ambapo watu kadhaa wanatembea na kusimama. Kuna mabasi madogo yanayojulikana kama matatu nchini Kenya, yakiwa yameegezwa kando ya barabara na watu wanaonekana kupanda na kushuka. Majengo marefu yako nyuma ya watu na mabasi yakionyesha mazingara ya mjini.

Bomba la rangi ya samawati ambalo limeshikanishwa limechimbuliwa na kuzungukwa na maji machafu. Eneo hilo limejaa mchanga na uchafu mwingi haya yanaashiria kuwa imekuwa kwa utengenezaji ili kukubalia maji kupita.

Wafanyakazi wakipakia taka kwenye lori la taka. Wafanyakazi kadhaa, wanafanya kazi hiyo, wengine wakiwa juu ya lori na wengine wakiwa chini. Lori hilo liko limejaa taka, na wafanyikazi wanaendelea kuongeza taka zaidi. Eneo linalozunguka lori, liko na majengo na nyaya za umeme, kama mtaa au jiji.

Mabomba kumi yamewekelewa kwenye ardhi katika eneo ambalo halijajengwa sana. Gari moja ndogo pia limesimamishwa kando yazo. Kwa umbali kuna ghorofa na manyumba aina nyingi ambazo ziko na rangi tofauti.

Rundo kubwa la taka ambalo ni mchanganyiko wa plastiki, nguo na vifaa vingine likiwa limetupwa katika eneo la wazi. Taka hizi zimekusanyika kwa wingi. Nyuma ya taka kuna eneo la kijani kibichi ambalo lina nyasi na mimea mingine.

Kundi kubwa la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi kahawia lakini wengine weusi na weupe. Wamekusanyika kuzunguka birika kubwa la maji ya saruji na wamekunywa maji kwa Shauku. Ng'ombe hawa wako katika eneo ya malisho labda shamba au ranchi, kwakuwa kuna ardhi kavu na miti michache iliyopungua majani nyuma yao. Hali ambao inaweza kuashiria ukame au msimu wa kiangazi.

Eneo la ujenzi au uchimbaji kuna shimo kubwa lililochimbwa ardhini na udongo uliochimbwa umejaa mawe na changarawe. Upande wa kulia kuna sehemu ya mashine mzito ya uchimbaji ambayo ni tinga tinga imechimba shimo hili. Mandhari inaonyesha kuwa kazi inaendelea au imesimama kwa muda.

Mfereji ulio jaa maji ya matope maji haya yana rangi ya kahawia na kuna vitu kama matawi ama magongo madogo yamezama ndani yake. Bomba refu la plastiki lina pita juu ya maji likiunganisha pande mbili za mfereji. Mandhari ni ya eneo la nje karibu na ujenzi au eneo la viwanda kutokana na uwepo wa mabomba.

Matangi mawili ya kuhifadhi maji ya rangi meusi yaliyotengenezwa na kampuni ya Techno tank. Tangi kubwa ni refu na lina umbo la silinda na lina ujazo mkubwa. Tangi ndogo liko upande wake wa kushoto na lina ukubwa mdogo zaidi. Matangi yote mawili yana mistari ya mlalo kwa kuta zake.

Eneo la ujenzi ambapo kina jengo linaloendelea kujengwa, likiwa na sehemu ya ukuta iliyokamilika na sehemu nyingine bado katika hatua za ujenzi. Mbele ya jengo kuna matangi kadhaa, ya maji ya rangi nyeusi, ambayo yanatumika kuhifadhi maji kwa ajili ya ujenzi, au matumizi mengine. Ukuta uliyo mbele ya matangi, umetengenezwa kwa matofali ya mawe.

Tangi kubwa la maji la rangi nyeusi la plastiki, limeegemezwa kwenye ukuta ndani ya nyumba au kwenye eneo lililofunikwa. Tangi lina nembo ya vectus, lililoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe upande wake. Ina ujazo mkubwa labda lita elfu mbili kama ilivyopendekezwa.

Bomba la kisasa la maji lililowekwa kwenye sinki, labda ya bafuni au jikoni. Ni la chuma cha rangi ya fedha na likiwa linang'aa ishara ya usafi na matunzo mazuri. Kuna tone la maji lililoning'inia katika bomba kuonyesha halijafungwa vizuri au lina uvujaji mdogo wa maji, jambo ambalo linaadhiri uhifadhi wa maji na kuleta upotevu wa rasilimali hii.